Kuna lori la rangi ya kijani lililobeba mabeli ya vitungu na watu wawili wamesimamia hapo kando yake, Kuna kofia na mwavuli na banda la rangi ya bluu.